Muuzaji ameshikilia mwavuli mkubwa ulioandikwa jina la mwanasiasa Millicent Omanga, huku wengine wamevaa kirejelea mwanga ulioandikwa jina hilo. Muuzaji yuko kwenye soko anaonekana mwenye furaha usoni, kwani anatabasamu akiangalia upande wa picha, watu wamesimama kando wakitazama tukio hili la kuzawadi wauzaji.

Hawa ni viongozi wanaotoka katika nchi ya Kenya, wamesimama wakimpokea jaji mkuu kuonyesha heshima. Wanasalimiana kwa furaha na nyuso zao zaonekana zenye furaha sana, yaonekana kuwa wako tayari kuanza mkutano wao na kila mmoja ana vifaa vyake vya kuandikia pamoja na maji ya kunywa mezani.